Mhudumu mwenye barakoa anatoa huduma kwa mzee wakijadiliana maswala muhimu ya afya. Mazingira yanaonyesha kliniki au kituo cha afya kikiwa na nyaraka ukutani. Utunzaji wa wazee unazingatiwa huku mtaalam akito ushauri wa matibabu stahiki.

Wataalamu wa afya wamekusanyika wakifanya upasuaji maalum. Huduma hii muhimu inatolewa kwa uangalifu mkubwa ikilenga kuimarisha afya ya watu wazima ikiwemo wazee. Timuu hii inafanya kazi kwa bidii kuhakikisha matibabu bora yanatolewa kwa kuzingatia ustawi wa wagonjwa wote.

Gari la kliniki ya rununu la amref. Linatoa huduma za afya vijijini, likisongeza chanjo na matibabu karibu na jamii. Huimarisha upatikanaji wa huduma za msingi, hasa katika maeneo magumu kufikiwa. Likihakikisha hakuna anayeachwa nyuma.

Health right Kenya yajishughulisha na afya ya jamii kama inavyoshuhudiwa na uwepo wa maafisa wake. Wakiwa mbele ya hema wanawake hawa watatu wanaashiria shughuli ya uhamasishaji Transnzoia. Huduma za afya zinawafikia wananchi moja kwa moja zikilenga kuboresha maisha yao.

Wataalamu wa afya wanatoa huduma muhimu vijijini. Mmoja anamhoji mzee, akipima mahitaji yake ya kiafya. Mwenzake anarekodi data akihakikisha ufuatiliaji sahihi. Juhudi hizi zinalenga kuboresha ustawi wa jamii, hasa maeneo yenye uhitaji.

Gari la kliniki ya rununu la Beyond Zero limepaki likitoa huduma za afya mashinani. Lengo ni kuimarisha afya ya jamii na kupunguza vifo vya kina mama na watoto. Huduma hizi huwafikia walio mbali zikileta matibabu karibu na wananchi. Hii inasaidia upatikanaji rahisi wa huduma muhimu za matibabu.

Gari la kliniki ya rununu limeegeshwa katika eneo la changarawe. Lina trela iliyounganishwa nyuma, inayoashiria kuwa limebuniwa mahususi kutoa huduma za kitabibu katika maeneo mbalimbali. Muundo wake unaonyesha uwezo wa kusafirishwa kwa urahisi na kutumika kama kituo cha matibabu kinachosongea.

Huduma za afya ya jamii zinatolewa kwa umma. Watu wamekusanyika karibu na kituo cha afya cha rununu, wakipokea huduma muhimu. Wageni wanapokea msaada huku wataalamu wa afya wakihudumia mahitaji yao. Juhudi hizi zinalenga kuboresha ustawi wa jamii.

Meno meupe na safi yamepangika vizuri. Ufizi unaonekana wenye afya bila dalili za ufimbe au maambukizi. Tabasamu pana linafunua safu kamili ya meno ya juu na ya chini. Ikionyesha usafi na utunzaji mzuri wa kinywa.

Mwanaume anatumia kijiti kusafisha meno yake, akidumisha usafi wa kinywa. Kijiti hiki kinatumika kama mswaki wa asili, njia ya kale ya kutunza afya ya meno. Meno yake yanaonekana safi, ishara ya umuhimu wa usafi wa kinywa.

Vyombo muhimu vya matibabu ya meno vimepangwa. Tuna kioo cha neno na kipimaji dhana muhimu kwa uchunguzi. Pia kuna mashine ya kuchimba meno, sindano ya ganzi na koleo la kung'oa jino hivi vyote ni vifaa vya msingi katika kliniki ya daktari wa meno.

Mtaalamu wa meno anachunguza kinywa . Mikono yenye glovu unashika vifaa ikifanya uchunguzi wa afya ya kinywa. Mgonjwa amelala akipokea huduma muhimu ya meno. Kazi ya usafi, utunzaji na matibabu ya kinywa ni muhimu.

Tabasamu pana, meno meupe kung'aa yakiashiria afya bora ya kinywa. Mdomo wenye rangi nyekundu unakamilisha mwonekano wa meno safi na yenye kupendeza. Utunzaji huu wa meno unaonyesha umuhimu wa usafi wa kinywa.

Mwanaume anatabasamu akionyesha meno meupe safi. Amevalia bibi ya daktari wa meno, ishara ya huduma ya kinywa. Mikono miwili yenye glavu za buluu inashikilia vifaa vya meno, ikionyesha umuhimu wa afya ya meno na matibabu sahihi.

Meno meupe yameridhisha yaking'aa kwa afya. Tabasamu pana linafunua usafi wa kinywa, fizi zinaonekana imara zikishikilia meno vizuri, afya ya kinywa inag'ara wazi.

Meno haya yameletwa kwa daktari wa meno kwa ajili ya matibabu, yanahitaji usafishaji wa kina au hata kungarishwa ili kurejesha afya na mng'ao wake. Huduma ya kitaalamu itahakikisha kinywa chenye afya njema na tabasamu maridadi.

Seti ya vifaa vya meno vimepangwa kwa uangalifu, kila kifaa kikotayari kwa uchunguzi na matibabu ya kinywa. Kioo kidogo chenye mpini mrefu hutumika kuangalia sehemu za ndani ya mdomo, zipo dhana za chuma kwa ajili ya kushika, kuvuta au kurekebisha meno. Vingine vina ncha nyembamba kwa kusafisha na kukagua usafi wa kinywa.

Majengo haya yamefunikwa na maji mingi. Mafuriko yakisababisha uharibifu mkubwa. Hali hii inahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu na uokaji wa wale walioadhirika. Makazi yamezingirwa na maji yakionyesha hitaji la uokaji na usaidizi wa dharura.

Eneo la ajali laonyesha mabaki ya chombo cha usafiri na watu wengi waliofurika. Mabasi yamesimama huku kukiwa na uharibifu mkubwa. Majibu ya dharura yahitajika haraka ikionyesha umuhimu wa usimamizi wa majanga. Watu wamekusanyika, ishara ya hitaji la msaada wa haraka na uratibu wa uokoaji.

Wazima moto wakiwa kazini wanashughulikia janga. Wamevaa sare za ulinzi wakishika vifaa vya kuzima moto. Mmoja anashikilia bomba kubwa. Mwingine yuko tayari kusaidia. Kujitayarisha kwa majanga ni muhimu sana kwa usalama wa jamii

Mtaalamu wa afya anasafisha mikono kwa uangalifu akihakikisha usafi kabla ya utaratibu. Hatua hii muhimu inazuia maambukizi ikilinda wagonjwa na watoa huduma. Mazingira safi hospitaini ni muhimu kwa afya ya umma.

Mirija mingi ya kuchukua damu yenye vifuniko vyekundu imepangwa kwenye rafu. Hii ni sehemu ya vifaa vya maabara muhimu hospitalini. Vitu hivi hutumika kukusanya sampuli za damu kwa uchunguzi mbalimbali wa kiafya.

Kliniki ya meno ina vifaa mihimu vya matibabu. Kiti cha mgonjwa, taa ya upasuaji, na skrini za kuangalia. Zana mbalimbali za meno zimepangwa vizuri kwenye sehemu maalum tayari kwa matumizi. Kuna pia kifaa cha kufyonza maji na kiti cha daktari. Mazingira yanapendekeza utoaji wa huduma za afya wa kinywa.

Kifaa hiki ni otoklavu wima ya kisasa muhimu kwa kutakasa vifaa vya matibabu. Inakidhibiti shinikizo na hali joto pamoja na viashiria vya digitali kwa usahihi. Muundo wake wa chuma cha pua huifanya imara na salama kutumia hozpitalini au maabara.

Mtaalam wa afya amevalia barakoa na miwani anahudumu kwa makini. Amejifunga vizuri akionyesha utayari kazini. Kando yake kuna kiti cheusi pamoja na vifaa vya matibabu ukutani.

Mwanamke anashika kichwa akionyesha uchovu au wasiwasi mkubwa. Rangi za maji ambazo zimezunguka zinaweza kuwakilisha hisia zilizotawanyika zikisisitiza shinikizo la akili. Mkono uliotolewa mbele unadokeza jaribio la kukataa au kujikinga na mzongo. Hali hii inagusia changamoto ya afya ya akili.

Dawa za kisasa zimetuletea Tylenol extra strength , dawa ya kutuliza maumivu yenye nguvu. Vidonge hivi vyenye miligramu mia tano zina Acetaminophen hupunguza haraka maumivu ya kichwa, misuli na homa. Ni rahisi kumeza na hutoa nafuu ya haraka bila kuadhiri tumbo.

Mgonjwa mchanga anapokea matibabu, huku mhudumu wa afya akitumia kifaa kidogo kwenye kidole cha mkono. Utaratibu huu unahusisha utoaji wa huduma ya kimatibabu kwa uangalifu, ikilenga kulinda afya ya mtoto.

Mtaalamu wa afya akiwa amevaa glovu za buluu anatoa chanjo aua dawa kwa mgonjwa. Mkono wa mgonjwa unaonekana ukipokea matibabu. Utaratibu huu unahusisha usimamizi wa kimatibabu muhimu kwa afya au kinga.

Watoto wadogo wamelala wakipokea huduma muhimu za afya. Mikono ya wazazi au walezi imewashikilia kwa upendo ikitoa faraja. Mazingira yanatoa utulivu kwa uponyaji wao.

Muuguzi anachanja mtoto mchanga akiwa mikononi mwa mama yake. Huduma hii muhimu ya afya ya watoto, inafanyika kama sehemu ya utoaji chanjo. Afya ya jamii inaimarishwa kwa kinga dhidi ya magonjwa hatari.

Watu waliovaa barakoa, wanachota maji katika kituo cha kuuza maji. Huduma hii muhimu inapatikana, ikihakikisha upatikanaji wa maji safi, na usalama. Kanuni za usafi zinafuatwa, kama vile matumizi ya barakoa, jambo muhimu kwa afya ya umma.

Eneo hili lenye vifaa vya mazoezi, vinafaa kwa kurejesha afya ya wanariadha baada ya majeraha, kuboresha utendaji, na kuzuia matatizo ya kimwili. Mashine ya mazoezi ya nguvu yenye uzito mbalimbali, inatoa fursa kwa urekebishaji wa misuli na kuimarisha viungo.

Kichwa cha bondia kina uvimbe mkubwa ishara ya jeraha la ngumi. Hali hii inahitaji tathmini ya haraka ya kimatibabu kuzuia madhara zaidi. Uvimbe huu husababishwa na mkusanyiko wa maji maji au damu chini ya ngozi.